Nguzo za umeme zilizotengenezwa kwa kutumia mbao zikiwa zimebeba transfoma, transfoma hiyo imeunganishwa na nyaya tofauti zenye rangi tofauti kama vile njano, nyekundu na nyeusi zikisafirisha umeme kutoka kwenye transfoma hiyo na kupeleka kwenye makazi ya watu.

Nguzo kadhaa za umeme, zilizo tengenezwa kwa mbao. Zikiwa zimebeba nyaya nyingi kwa ajili ya kusafirisha umeme huo kwenda kwenye makazi ya watu.

Nguzo za umeme zilizopangwa barabarani kwenye mpangilio maalumu, zilizowekwa na nyaya kwa juu kwa ajili ya kusafirisha umeme kwenda kwenye majumba ya watu wanaokaa eneo hilo.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme unaotumia joto ardhi au gesi asilia. Huku kikiwa na mabomba, nyaya, pamoja na nguzo za kusafirisha umeme huo unapozalishwa.

Eneo la nje la kiwanda cha kuzalisha na kusambaza umeme, kukiwa na mitambo mingi iliyotengenezwa kwa chuma, pamoja na nyaya kwa ajili ya kusafirisha umeme huo kutoka kiwandani hapo na kulekea sehemu zingine.

Nguzo mbili zilizotengenezwa na mbao zikiwa zimebeba transfoma. Transfoma hiyo imeunganishwa na nyaya nyingi zilizotapakaa kwenye nguzo hiyo zikisambaza umeme kutoka kwenye transfoma na kupeleka majumbani kwa watu.

Kiwanda cha kuzalisha umeme kiwanda hicho kina vyuma vingi na mabomba mengi na kina toa moshi kwa juu, kuashiria kwamba kuna shughuli ya uzalishaji umeme inayoendelea.

Nguzo mbili ndefu zilizotengenezwa kwa mbao, zikibeba transforma iliyounganishwa na nyaya nyingi kwa ajili ya kusambaza umeme kwenda kwenye makazi ya watu.

Ishara ya barabarani yenye umbo la duara la rangi nyekundu, huku kukiwa na herufi P iliyoandikwa kwa wino mweusi na mstari mwekundu kukatiza katikati, ikiashiria hakuna kuegesha gari maeneo haya, likiwa limesimamishwa kwenye nguzo nyeusi.

Kivuko cha barabara cha watu wanaotembea kwa miguu kikiwa na mistari meupe iliyochakaa kidogo, huku watu kadhaa wakivuka, na gari moja lenye rangi nyeusi limesimama na kupisha watu hao kuvuka.

Ishara ya barabarani yenye umbo la duara jekundu na mstari mweupe ulionyooka katikati, ikiashiria ni marufuku kuingia. Imewekwa juu ya nguzo ya chuma yenye rangi ya kijivu.

Bango la alama za barabarani lililosimamishwa kando ya barabara. Bango hili la duara lenye ukingo mwekundu, katikati nyeupe na herufi kubwa P nyeusi iliyokatwa katikati na mstari mwekundu, ikiashiria hakuna maegesho mahali hapo. Bango hili limewekwa kwenye nguzo nyeusi na nyeupe iliyopakwa rangi kwa mistari.

Barabara kuu yenye njia nyingi ikiwa na magari yakisafiri njia zote, katikati ya barabara hiyo kuna nyasi za rangi ya kijani zilizoota, huku sehemu ya juu kukiwa na daraja la chuma yenye rangi ya njano.

Barabara kuu ikiwa na daraja refu la juu lililojengwa kwa zege, linalopita juu ya barabara nyingine zenye magari yanayosafiri kuelekea sehemu tofauti tofauti. Huku kukiwa na nguzo za taa ndefu zimesimama katikati ya barabara hiyo.

Barabara ya lami inayopinda, huku kukiwa na vibao vyenye rangi ya kijani na maandishi meupe, yakielezea sehemu barabara hizo zinapoelekea kando ya barabara hiyo kuna watu wakitembea kwa miguu.

Barabara mpya iliyonyooka na yenye lami nyeusi ikipinda kidogo kwa mbele, pembeni ya barabara hiyo kuna barabara ya vumbi iliyochimbwa ikiashiria kazi ya ujenzi ikiendelea kwa ajili ya kuboresha miundombinu.

Hatua za mwanzo za ujenzi wa barabara. Barabara hiyo ya vumbi imetandazwa na nondo kwa chini zenye umbo ya grili, kwa ajili ya kuendelea na hatua zingine za ujenzi wa barabara.

Barabara za lami zilizojengwa vizuri. Miundombinu hii imepangiliwa kwa ueledi na ustawi wa hali ya juu, ili kuwezesha usafirishaji wa magari kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Shughuli ya ujenzi wa barabara jambo ambalo ni muhimu kwa ajili ya kutengeneza miundombinu ya usafirishaji, huku roli kubwa leupe linalomwaga saruji likiwa pembeni ya wafanyakazi hao, likitoa saruji kwa ajili ya kutengeneza barabara hiyo.

Barabara mpya ya lami ambayo bado haijakamilika. Katikati ya barabara hiyo kuna mashine inakandamiza lami. Pembeni ya barabara hiyo kuna kundi la watu wanaotembea kwa miguu kando ya ukuta wenye rangi ya bluu.

Pipa la plastiki na lenye rangi nyekundu na matairi meusi maalumu kwa ajili ya kukisanyia taka, mbele ya pipa hilo kuna mchoro wa rangi nyeupe ikiashiria kuwa ni pipa la kutupa taka.

Mifuko mingi yenye rangi nyeusi ya chungwa, ikiwa imekusanywa na taka kubwa zikiwa zinasubiri kupelekwa kwenye dampo.

Mapipa makubwa ya taka ya rangi ya njano na matairi meusi yamepangwa kando ya eneo lenye miti mingi, mapipa haya hutumika kwa ajili ya kukusanyia takataka na uchafu.

Mapipa matatu ya taka yaliyopangwa kwa ajili ya kukusanyia taka, huku kila pipa likiwa na mfuniko wa rangi tofauti na lebo maalumu ikionesha aina ya taka inayopaswa kuwekwa ndani ya pipa hilo.

Kundi la watu wanaume kwa wanawake wakijishughulisha na zoezi la usafi katika mtaro uliojaa uchafu mwingi. Watu hawa wamevaa fulana zenye rangi ya kijani, huku wengi wao wakiwa wamevaa glavu nyekundu kwa ajili ya kujikinga na uchafu.

Kundi kubwa la wanaume wakishiriki katika shughuli za usafi, mwanaume mmoja aliyevaa koti la bluu na suruali ya bluu ameshikilia bomba na kumwaga maji, huku wanaume wengine wakiwa wameshika mafagio wakisukuma maji na uchafu.

Lori la kukusanyia taka lenye rangi ya njano na nyeupe, Lori hilo limejaa takataka huku wafanyakazi wawili wa usafi waliyovalia nguo zenye rangi ya kijani na kofia wakiwa juu ya Lori hilo wakishughulikia takataka hizo.

Choo cha kuchuchumaa ambacho kinatumika kwa mahitaji ya usafi wa binadamu, pembeni ya choo hicho kuna pipa la taka la rangi ya bluu, linalotumika kutupa taka ndogo za karatasi ambazo taka hizo hazitupwi kwenye shimo la choo.

Lori la kukusanyia taka limesimama barabarani huku sehemu ya nyuma ya lori hilo ikiwa wazi na imejaa takataka, pembeni ya lori hilo kuna mfanyakazi mmoja wa usafi akiwa amesimama pembeni ya gari hilo.

Kundi la watu wanaume kwa wanawake wakiwa wanafanya usafi, kundi hilo limevaa glovu kwa ajili ya kujikinga na uchafu huku wakisukuma maji pamoja na uchafu kwa kutumia mifagio migumu.

Lori la kukusanya taka limeegeshwa karibu na makazi ya watu huku waafanyakazi wa usafi, wakipakia mifuko ya takataka kwenye lori hilo na watu wengine wa jamii hiyo wamekusanyika karibu baadhi yao wakishika mifuko ya takataka wakisubiri kuzitoa.

Shughuli ya kukusanya taka, ambapo wafanyakazi wa usafi wanapakia takataka kwenye lori huku taka hizo zikiwa zimewekwa kwenye mifukoama magunia. Baadhi yao wamesimama juu ya rundo la takataka kwenye lori, wakipanga na kuhakikisha hizo taka zimekaa vizuri.

Lori la njano na machungwa likiwa barabarani, likikusanya taka kwenye makazi ya watu. Na huku wafanyakazi wa usafi wa wili, wakiwa wanakusanya taka na kuzipakia kwenye lori.

Vyombo mbalimbali vya kukusanyia taka vilivyowekwa kando ya barabara na juu ya nyasi za kijani, huku kukiwa na mapipa marefu mawili ya kijani yaliyofunikwa, kando yake kuna pipa la kinyevu ambalo liko wazi na limejaa taka huku kando ya pipa hilo kukiwa na mfuko mweusi uliojataka zikisubiri kukusanywa na kupelekwa sehemu ya kutupia taka.

Kundi la watu wakisafisha mazingira, kwa kukusanya takataka zilizomwagwa chini, na kuzipakia katika gari linalokusanya taka kwa kutumia vifaa kama vile torori na jembe.

Kiwanda cha kuchakata takataka. Kiwanda hiki kinatumia mashine za kisasa zenye rangi ya bluu, zikiwa zinachakata taka za plastiki kama vile, chupa, makontena na vyombo vingine vya rangirangi.

Eneo kubwa la nje likiwa na mapipa ya kukusanyia taka ya aina tofautitofauti na rangi tofauti, kama vile nyekundu, machungwa, na kijani, huku mbele kidogo ya mapipa hayo, kukiwa na kundi la watu wakizungumza.

Lori la kusambaza maji lenye rangi ya nyeupe na bluu, lori hilo lina nambari ya simu kwaajili ya mawasiliano ya kupata huduma hiyo ya maji, huku pembeni ya lori hilo kukiwa na jumba lililo tengenezwa na matofali ya kuchoma.

Bomba kubwa la maji likipita chini, likiunganisha upande mmoja hadi upande mwingine. Bomba hilo limezungukwa na mimea, huku sehemu ya bomba hilo ikifunikwa kwa udongo.

Matenki meusi mengi yaliyo wekwa juu ya paa ya majumba, huku yakiwa yameunganishwa na mabomba ya kusambazia maji katika nyumba hizo kwa ajili ya matumizi ya ndani.

Lori la kubebea maji ambalo ni huduma muhimu ya kusambaza maji katika maeneo yasiyopatikana maji, huku kukiwa na namba za simu ambayo ni rahisi kuwasiliana na watoa huduma wa maji hayo.

Tenki jeusi lililofunikwa kwa juu huku likiunganishwa na mipira kwa ajili ya kusambaza maji, kwenda kwenye mabomba. Kando ya tenki hilo kuna tenki lingine dogo jeusi.

Eneo la wazi linalojengwa miundombinu ya maji. Kando ya mtaro mkubwa uliokwisha kuchimbwa, kuna tingatinga kubwa limeegeshwa hapo.

Tenki kubwa la prastiki lenye rangi nyeusi likiwa limewekwa juu ya fremu iliyotengenezwa kwa chuma zenye rangi nyeupe. Tenki hilo limeuganishwa na bomba lenye rangi ya kijani, kwa ajili ya kusambaza maji kutoka kenye tenki na kwenda katika kwenye mabomba husika.